Duka la nguo lililopangwa vizuri na lenye vitu vingi limeonyeshwa, likiwa na nguo zilizoning'inia kwenye reki, na kuekwa kwenye rafu. Kuta zimepakwa rangi ya kijani kibichi.

Ndani ya duka la nguo lenye rafu nyingi zilizojazwa na mavazi mbalimbali. Kuna. sehemu maalum za nguo za watoto wa kike na wa kiume zilizopangwa kulingana na umri. Juu ya rafu skrini kubwa inaonyesha picha za watu wakiwa wamevaa nguo.

Soko kubwa la ndani likiwa na vibanda vingi vilivyojaa bidhaa mbalimbali. Maua ya rangi mbalimbali na mapambo yamepangwa kwa kuuza yakionyesha urembo. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kati ya vibanda wakifanya manunuzi.

Katika duka la nguo, rafu ndefu zimejaa nguo mbalimbali. Nguo hizo zimepangwa kwa rangi na mitindo tofauti. Zinaonekana mpya na safi. Zikionyesha ubora wa hali ya juu.

Mankini tatu zime simama zikiwa zimevalia nguo za kiume zikionyesha mitindo mbalimbali. Mbili zimevalia mashati meupe na suruali nyeusi huku mwingine akivalia koti la bluu na suruali ya rangi ya asali.

Flana ya rangi ya kaki iliyoning'inia kwenye kamba ya nguo dukani. Ina kofia enye kamba za kuvuta na mfuko mkubwa mbele ikionyesha mtindo wa kawaida wa hudi. Lebo ya bei bado imeshikiliwa.

Duka la nguo, lina manikini mbili zikionyesha mitindo ya kisasa. Kofia nyingi za rangi mbalimbali zimebandikwa ukutani. Chini ya kofia kuna rafu zilizojaa viatu vya kisasa.

Duka la kifahari inayoitwa Manix Clothing Store ina madirisha makubwa yanaonyesha nguo mbalimbali. Manikini kadhaa yamevalishwa nguo maridadi za wanaume na wanawake yakionyesha michindo tofauti.

Duka la nguo lenye rafu mbili zilizojaa mavazi na kofia mbali mbali. Nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye kioo cha kuning'inia, na kwenye rafu za chini. Kofia za rangi tofauti zimewekwa juu ya rafu.

Duka la nguo lililopangwa vizuri. Nguo za aina mbalimbali kama vile mashati, suruali na jaketi zimepangwa kwenye rafu na hangers . Bango lenye nembo la Polo linaonekana juu ya majawapo ya rafu.

Suruali zenye aina mbalimbali na rangi mbalimbali zimewekwa kwenye rafu ndani ya duka la nguo. Rangi tofauti za suruali ni kahawia nyepesi hadi buluu iliyokolea.

Kinyago cheusi kinachoonyesha nguo nyekundu na nyeusi yenye nakshi za maua. Kinyago hicho kimevaliwa na vito vya dhahabu shingoni na bangili mkononi pamoja na kofia nyekundu yenye mapambo.

Sehemu ya duka la mavazi na vitu. Kuna wanasesere wanaovaa mavazi maridadi na shanga zinazovutia. Vitu vingi vimewekwa kwenye stendi maalum na kwenye meza ndogo. Mavazi na vifaa vingine vya kupendeza pia vipo.

Duka la nguo za wanaume likiwa na rafu zilizojaa na mashati, suruali na vifaa vingine. Nguo za aina mbalimbali zimetundikwa kwenye hangers huku nyingine zikiwa zimekunjwa vizuri kwenye rafu.

Chuma imening'iniza nguo nyingi za aina mbalimbali, nguo hizo zina, rangi, na michoro tofauti tofauti, zikionyesha mitindo mingi, zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Duka la nguo na viatu vya kifahari, likiwa na bidhaa zilizopangwa kwa uangalifu, nguo zimetiundikwa kwenye reki na kuwekwa kwenye meza huku viatu vikiwa vimewekwa kwenye rafu na meza za maonyesho.

Ndani ya duka la nguo lenye rafu nyingi zilizojazwa na mavazi mbalimbali. Kuna sehemu maalum za nguo za watoto wa kike na wa kiume zilizopangwa kulingana na umri juu ya rafu. Skrini kubwa inaonyesha picha za watu.

likiwa na rafu nyingi za nguo hasa chupi. Mbele ya picha kuna kifurishi cha chupi za kike za pamba zenye chapa Woolworth na zimeandikwa small . Kifurishi hicho kina chupi za rangi tofauti na zimepangwa vizuri.

Bidha za kifahari, katika duka likionyesha mikoba, viatu na vitu. Bidha hizo zimewekwa kwenye rafu nyeupe zilizo pachikwa ukutani. Zikiwa zimepangwa vizuri ili kuvutia macho.

Ndani ya duka kubwa la nguo lenye rafu nyingi zilizojazwa na mavazi sehemu ya men's section iko wazi ikishiria eneo la nguo za wanaume. Nguo za kupendeza na maridadi zimetundikwa kwenye rafu.

Duka la nguo limejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo jeans na mashati yenye rangi tofauti, zilizopangwa kwa uangalifu kwenye virai. Nguo nyingi zimening'inia kwenye rafu, na chuma, baadhi ya bidhaa zikiwa na lebo, za bei.

Vazi la ndani la wanawake likiwemo sidiria na chupi limepangwa kwenye rafu na kamba za kunyongonyeza. Sidiria ya rangi ya divai nyekundu iliyorembeshwa na chupi inayofanana imewekwa katikati.

Duka la Maix Clothing Store linaonekana wazi. Kuna mannequin zilizovalia nguo mlangoni na ndani ya duka nguo zingine zimewkewa kwenye rafu. Kando ya mlango kuna bango refu lenye majina ya chapa mbalimbali za nguo zinazouzwa hapo.

Duka la nguo linaonyesha aina mbalimbali ya mavazi yaliyopangwa kwenye vitundiko, nguo za wanawake zikiwemo kanzu na sketi vimeonyeshwa vizuri. Kuna pia viatu na mikoba iliyopangwa kwenye rafu. Mandhari inaashiria nafasi ya ununuzi wa nguo.

Mikono miwili imetoka pande tofauti za meza. Moja ukikabidhi funguo za gari na mwingine ukiupokea. Kando ya hati, kuna kalamu na mfano mdogo wa gari. Huu unaweza kuwa mchakato wa mauzo ya gari.

Mambo ya ndani ya gari la kisasa. Kiti cha dereva kimefunikwa kwa ngozi nyeusi na usukani unaonekana ukiwa na vifungo mbalimbali. Mlango wa gari umefunguliwa wazi ukionyesha eneo la ndani la kiti cha abiria.

Gari la zamani la landrover lenye rangi ya kijani kibichi iliyokolea limeegeshwa barabarani. Namba ya usajili wa gari, KEB nine seven four, inaonekana wazi kwenye bati la njano nyuma.

Duka la magari, gari jeupe la michezo liloegeshwa mbele ya milango miwili ya glasi, kila mlango una maneno approach slowly outdoor yaliyo andikwa kwa herufi kubwa. Juu ya milango neno service lime andikwa wazi.

Gari kubwa la aina ya SUV lenye rangi ya fedha, limeegeshwa ndani ya eneo la kuegesha magari. Magurudumu yake yanaonekana kuwa na matairi makubwa, yakionyesha uwezo wake wa kupita katikati ya maeneo magumu.

Safu ndefu ya magari mapya yamepangwa kando ya barabara, yakionyesha rangi mbalimbali. Magari yote yanaonekana kuwa ya kisasa na yenye muundo wa sawa labda kutoka kwa mtengenezaji mmoja.

Gari jeusi aina ya la Landcrusier limesimama kwenye barabara ya lami, ina rack ya mizigo juu ya bumper yenye nguvu mbele. Namba ya gari ni KAC 1A iki onyesha usajili wa Kenya.

Gari jeupe la kisasa kama SUV nimesimama barabarani chini ya anga la bluu nembo ya Volkswagen inaonekana wazi mbele ya gari ikitambulisha chapa yake. Kuna maandishi yasiyosomeka vizuri kwenye kioo cha mbele cha gari.

Gari kubwa jeusi ya SUV limewekwa ndani ya chumba chenye kuta nyeupe na taa nyingi za dari. Gari hilo lina muundo wa kisasa na magurudumu makubwa yanayoakisi nuru.

Mwanaume mwenye sura ya furaha na nywele zilizokunjamana anasimama karibu na gari jeusi la kifahari akionyesha kwa tabasamu. Amevalia suti nyeusi maridadi na shati jeupe lililofunguka vifungo vya juu.

Rundo la matairi mengi ya gari yaliopangwa kwa umakini. Matairi yote yanaonekana kuwa mapya na safi. Zinatofautiana kwa ukubwa zikionyesha kuwa ni za aina mbalimbali za magari.

Viti za nyuma za gari zinaonekana zikiwa zimefunikwa kwa ngozi au kitambaa chenye rangi ya kahawia-kijivu. Kuna sehemu ya kuweka mikono katikati ya viti za nyuma ambayo inaonekana inaweza kukunjwa juu.

Gari jeusi aina ya Subaru Outback limesimama kwenye eneo la udongo. Namba ya gari ni KCQ 052X ikiashiria usajili wa Kenya. Magurudumu na bamba ya gari yanaonekana safi.

Van nyeupe, ya Toyota HiAce imeegeshwa barabarani. Mlango wa kando wa van umefunguliwa ikiashiria inaweza kuwa imepakia, au kushusha abiria, nambari ya usajili wa gari, ni KDR 963 V.

Gurudumu la gari nyeusi likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya lami. Matairi yake yanaonekana mapya na yamesafishwa vizuri. Nyuma ya gari kuna nyasi za kijani kibichi na barabara.

Gari jeupe dogo likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya vumbi. Mbele ya gari kuna grili nyeusi na taa za mbele zenye umbo la mviringo. Namba ya usajili ya gari ni KDH 990J.

Gari kama Honda Insight imepaki barabarani au kwenye njia. Namba za usajili za Kenya KCM 709K zinaonekana wazi kwenye bamba la mbele.

Hii ni vani ya fedha iliyoegeshwa kwenye eneo la maegesho. Inaonekana kuwa gari ya abiria au ya usafirishaji, ikionyesha matumizi yake. Magurudumu yake yana rimu za kipekee zenye rangi ya shaba.

Gari jeusi likiwa limefungua milango yote miwili ya mbele ikifichua mambo ya ndani safi. Viti vimefunikwa kwa kitambaa cheusi na sehemu za mbao zenye rangi ya kahawia zimepamba dashbodi.

Gari aina ya pick-up ya rangi nyeusi imepaki kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Nyuma yake kuna miti mirefu ikionyesha mazingira ya asili au mashambani. Gari linaonekana likiwa safi na tayari kwa safari, likichanganyika vyema na mandhari ya asili.

Sehemu ya ndani ya gari inaonekana wazi ikionyesha usukani, dashibodi na redio. Skrini ya redio, inaonyesha masafa ya redio ikionyesha kuwa kifaa hicho kimewashwa.

Uwanja umejaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Magari haya yana rangi mbalimbali yakiwemo meupe, meusi, mekundu na kijivu. Yanaonekana yakisubiri wanunuzi au yameegeshwa kwa muda mrefu.

Mlango wa gari umefunguliwa ukifichua mambo ya ndani yaliyotunzwa vizuri, ikiwemo viti vya ngozi nyeusi na usukani. Dari ya gari inaonekana wazi ikipendeza kuwa na paa la kioo, na gari jingine linaonekana nyuma. Hali ya gari linaashiria usafi na utaratibu.

Mchuuzi wa magari anazungumza na wanandoa akionyesha kitu kwenye komputa ndogo. Wateja wanaonekana kufurahia maelezo wanayopokea kutoka kwa muuzaji. Wote watatu wanatabasamu na wanaonekana wakishauriana juu ya jambo fulani.

Gari nyingi nyeupe zimepangwa kwa safu ndefu kwenye sehemu ya kuegesha. Zote zinafanana kwa muundo na rangi. Zikionyesha kuwa ni za aina moja au kutoka kampuni moja. Anga linaonekana wazi na mawingu machache. Kipendekeza hali nzuri ya hewa.

Gari kubwa la kifahari aina ya SUV, limeegeshwa kwenye eneo la nyasi na changarawe. Rangi yake nyeusi inang'aaa ikionyesha usafi na utunzaji. Namba za usajili zinaonekana wazi, zikiashiria kuwa limejiandikisha humu nchini.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa matunda na bonga za aina mbalimbali, zilizo pangwa kwa kuvutia kwenye vibanda. Migomba iliyoiva na isiyoiva imeninginia kutoka dari, ikiongeza rangi ya kijani na njano.

Soko kubwa la ndani, likiwa na vibanda vingi vilivyojaa bidhaa mbalimbali, maua ya rangi mbalimbali na mapambo yamepangwa kwa kuuza, yakionyesha urembo, watu kadhaa wanaonekana wakitembea kati ya vibanda.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa watu wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali. Bidhaa za chakula kama vile matunda na mboga zimewekwa moja kwa moja chini au kwenye mikeka. Wanawake wengi wanaonekana wakishughulika na biashara zao.

Viatu vinauzwa katika soko la nje, huku viatu vingi vikiwa vimening'inia kwenye kamba. Viatu vya aina mbali mbali vikiwemo vya wanaume na wanawake vinaonekana. Mazingira yanaonekana kuwa chini ya paa la muda.

Ni shughuli nyingi likiwa na wafanyi biashara na wanunuzi wengi chini ya paa zilizowekwa. Mwanamke ameketi kwenye kiti amezungukwa kiasi na mboga za kijani kibichi akionyesha bidhaa anazo uza.

Masoko ya wazi yenye bidhaa nyingi yamejengwa kwa fremu za mbao na vitambaa. Bidhaa mbalimbali za matunda na mboga zimepangwa kwa wingi kwenye vibanda. Migomba ya ndizi imening'inizwa juu.

...amesimama mbele ya vibanda vya soko akiwa amevaa aproni yenye miraba. Mbele yake kuna chungu kikubwa cha karoti safi, zikiashiria mazao ya shambani. Kwa nyuma kuna nguo zilizopigwa chapa na bidhaa nyingine.

Jengo la soko la jiji lina uchoraji wa rangi nyingi likionyesha magari na watu. Upande wa kushoto, kuna jengo refu la ghorofa nyingi na madirisha mengi. Barabara iliyo mbele ya soko ina shughuli nyingi.

imefunikwa kwa kitambaa cha buluu na imejaa rundo kubwa la viatu, haswa spoti. Kuna aina za na sazi nyingi za viatu zikiwemo ndogo za watoto. Viatu vingi vinaonekan kutumika lakini bado viko katika hali nzuri.

Katika soko lenye shughuli nyingi vijana wengi wamekusanyika wakiuza na kununua nyanya. Mfanyikazi mmoja anaonekana akipanga nyanya nyingi zilizowekwa kwenye masanduku ya mbao. Masanduku mengi yamejaa nyanya nyekundu zilizokomaa.

Kubwa imefunikwa na kitambaa cha bluu kikiwa kimejaa rundo la viatu vya aina mbali mbali ishara ya bei yenye namba Mia mbili inaonekana katikati ya viatu ikionyesha bei ya bidhaa.

Soko kubwa la wazi likiwa limejaa bidhaa mbalimbali za kitamaduni na kisasa. Bidhaa kama vile nguo, vito vya shingoni, mikanda na kazi za sanaa zimepangwa kwenye meza na rafu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kutazama bidhaa.

Soko au jumba la maduka limejaa bidhaa na watu. Ghorofa nyingi zina maduka yanayouza nguo na vitu vingine huku ngazi zikiunganisha ngazi tofauti. Juu kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga mwingi wa asili kuingia.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa watu na miavuli mingi ya rangi tofauti. Bidhaa mbalimbali zimewekwa chini ya miavuli zikionyesha biashara inayoendelea. Watu wanatembea katika ya vibanda wakifanya manunuzi na mandhari inaonyesha mazingira ya biashara yenye uhai mkubwa.

PIcha inaonyesha rundo la maboga ya aina mbalimbali. Baadhi yao ni makubwa na yana rangi tofauti za kijani kibichi, njano na machungwa. Maboga mengine ni madogo na yamechongoka.

Wanaonekana wakiuza vyombo vya chuma vilivyotengenezwa kwa mikono, ikiwemo sufuria na majiko ya makaa. Kuna masanduku mengi ya buluu yaliyopangwa. Mandhari inaonekana kuwa soko au karakana, na baadhi ya majengo yamejengwa kwa mabati.

Watu wakiwa kwenye soko la mboga wananunua na kuuza bidhaa mbalimbali kama nyanya, viazi, karoti na matunda. Mazingira ya sokoni ni ya ndani yenye paa la bati na nguzo za chuma. Bidhaa zimapangwa kwenye vikapu, masanduku na meza. Kuna shughuli nyingi huku wauzaji na wanunuzi wakishirikiana kwa mazungumzo.

Mazingira ya soko yamejaa watu na bidhaa mbalimbali. Migahawa ya kando ya barabara inaonekana huku ndizi zikining'inia kwenye vibanda. Magurudumu ya kubebea mizigo yanaonekana mbele kuashiria shughuli za usafirishaji.

Kuna soko lenye shughuli nyingi, bidha nyingi na watu wengi. Wazambuni wengine wakiwemo matunda na mboga kwenye vikapu na masanduku. Baadhi ya wachuuzi wametumia miavuli kujikinga na jua huku nyumba na vibanda vikiwa vimezunguka eneo na soko kwa mbali.

Kikundi cha vikapu vya rangi tofauti vimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Vikapu hivyo vimetengenezwa kwa mikono kwa kutumia nyuzi za asili. Rangi kama nyekundu, kijani, buluu na machungwa zinaonekana wazi. Vikapu hivi vinaweza kuwa na matumizi ya nyumbani au mapambo.

Jengo refu la ghorofa likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa ikionyesha madirisha mengi ya bluu yanayong'aa. Kila gorofa ina balcony ikiongeza nafasi ya nje kwa wakazi. Anga lina mawingu meupe na jua linawaka.

Jengo la ghorofa nyingi likiwa na rangi ya kijani kibichi na balkoni za rangi nyeupe. Dirisha zimefungwa kwa chuma cha usalama ikionyesha umuhimu wa usalama.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi likiwa na ishara ya to let juu yake ikionyesha kuwa nafasi zinazo kodishwa. Madirisha meusi na ya kioo yanaonekana katika sehemu mbali mbali za jengo.

Jengo refu la ghorofa nyingi likiwa katika hatua za ujenzi. Madirisha mengi ya jengo hilo yameachwa wazi, yakionyesha kuwa bado halijakamilika.

Jengo la ghorofa tatu likiwa limejengwa kwa matofali na kamba nyekundu zinapitia katikati ya kila ghorofa. Lina madirisha mengi ya balkoni kwa kila ghorofa, huku juu kukiwa na ishara iliyoandikwa Longing Plaza. Chini ya jengo hilo kuna uzio uliotengenezwa.

Jengo la ghorofa kadha lililojengwa kwa matofali yenye rangi ya kahawia na kuta nyepesi. Liko nyuma ya lango la chuma. Lango lina ua wa umeme juu yake unaoashiria usalama. Bango la for sell limening'inia kwenye lango.

Bwawa kubwa la kuogolea lenye maji ya samawati yanayoaksi anga safi. Nyuma ya bwawa kuna majengo mawili yenye usanifu wa kupendeza na paa za vigae. Mazingira yamepambwa kwa mimea mingi ya kijani kibichi na miti.

Barabara iliyopambwa kwa matofali mekundu na kuzungukwa na nyumba za kifahari. Nyumba hizo zina kuta za rangi ya kijivu na milango ya chuma yenye muundo wa kisasa. Mitende na miti mingine imepandwa kando ya barabara na ndani.

Jengo lenye ghorofa mbili limepakwa rangi ya bluu na nyeupe. Ghorofa ya chini ina maduka mawili moja likionyesha baiskeli zikiwa zimeegeshwa nje. Ghorofa ya juu ina madirisha makubwa.

Majengo yenye paa za nyasi yanaashiria ujenzi wa kitamaduni au rafiki wa mazingira. Majengo haya yana ghorofa nyingi na yamejengwa kwa kutumia mbao na vifaa vingine vya asili.

Jengo refu la kisasa likiwa na madirisha mengi la bluu yanaoakizi angaa. Lina balcony zenye muundo ya kipekee na ukuta za rangi ya kahawia nyepesi. Baadhi ya mabango ya to lent yanaonekana yakining'inia upande wa kulia.

Majengo marefu yenye ghorofa nyingi yamejengwa kwa mtindo wa kisasa. Majengo haya yamepakwa rangi ya manjano na kijivu yakionyesha muundo wa kipekee. Upande wa kushoto kuna mti mkubwa na kando yake kuna ukuta wa mawe.

Jengo jipya la ghorofa lililopakwa rangi ya kijivu. Limesimama chini ya anga la buluu lililowazi. Kila ghorofa lina balcony zenye matusi meusi na mapambo ya rangi nyeupe na rangi ya chungwa . Upande wa juu wa jengo matangi ya maji meusi yanaonekana.

Jengo refu na la kisasa limesimaam wima likionyesha usanifu wa kipekee. Lina madirisha mengi ya glasi yanayong'aa chini ya anga la blue lililo na mawingu machache. Miti imepandwa chini ya jengo yakiongeza uzuri wa mazingira na inaonekana kama jengo la ofisi au makazi la kifahari.

Majengo makubwa ya jiji yanaonekana yakiwa na majengo mengi marefu na mafupi. Mto unapita katikati ya majengo ukitenganisha maeneo. Anga lina mawingu meupe na bluu likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Refu na la kisasa la China Square linasimama wima likionyesha usanifu wa kipekee. Kuta za jengo zimepambwa kwa rangi za kuvutia, huku nguzo za rangi ya bluu na manjano zikipanda juu.

Bidhaa za kilimo zimepangwa kwa ustadi. Matango mengi, nyanya na matunda mengine yamewekwa kwenye rafu. Kila bidhaa imewekwa lebo inayoashiria kuwa ni organic .

Jumba kubwa la maduka linaonyesha sehemu ya matunda na mboga zilizopangwa kwa wingi na kuvutia. Kuna rundo kubwa la viazi upande wa kushoto na kuna rundo la vitunguu.

Jengo la duka kuu linaingia na ishara ya entrance . Ndani, watu wanasimama kwenye foleni kwenye dawati ya malipo. Upande wa kulia kuna duka la kahawa la Spring Valley Coffee.

Bango kubwa lenye maneno customer service linaning'inia juu. Watu kadhaa wamesimama mbele ya counter , wakionekana wakipata huduma. Nyuma ya counter kuna ubao mweupe, wenye nyaraka, na picha zilizobandikwa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa inaonyesha bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Upande wa kushoto kuna bidhaa za mikate na bidhaa za kuoka, zimepangwa kwenye mkokoteni wa mbao.

Katika duka kubwa la kisasa, sehemu ya matunda na mboga imeonyeshwa vizuri ikiwa na maembe, tikiti maji na matunda mengine yaliyopangwa kwa kuvutia. Alama za best deal zinaonekana zikining'inia juu.

Jengo kubwa la duka linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbalimbali. Kwenye rafu za kulia, bidhaa zimepangwa vizuri huku ishara za meat na fish zikionekana.

Katika maduka makubwa, sehemu ya keki na vitu vitamu vikiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Kuna kaunta ndefu ya kioo iliyojaa aina mbalimbali za keki.

Duka kubwa limejaa rafu ndefu zilizopangiliwa bidhaa mbali mbali. Bidhaa hizo zimepangwa kwa makundi, zikiwemo sabuni, vitambaa, na vifaa vya nyumbani. Taa nyeupe za dari zinaangaza bidhaa.

Duka kubwa la kuuza mikate. Rafu ndefu zimejaa pakiti za mikate aina mbali mbali. Kuna pia alama za maduka na maeneo mengine ya ununuzi, yanaonekana nyuma.

Duka kubwa au maduka makubwa yakiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Watu kadhaa wanatembea kwenye njia nyeupe yenye mng'ao wakifanya manunuzi au wakitazama bidhaa.

Bidhaa za kielektroniki na vifaa vya nyumbani vimepangwa kwa ustadi. Televisheni nyingi za ukubwa tofauti zimewekwa kwenye rafu, baadhi zikionyesha picha na video.

Duka kubwa la vyakula lenye bidhaa nyinigi zilizopangwa kwenye rafu. Mikate na bidhaa za kuoka zimepangwa vizuri mbele zikiwa tayari kwa wateja. Ishara za phones na money zinaonekana juu.

Duka kubwa la kisasa linaonekana limejaa bidhaa mbalimbali. Kuna rafu na sehemu za kuuza bidhaa kama matunda, keki na vyakula vingine. Taa za dari zinang'aa na kuangazia nafasi hiyo.